Mwanaume anaonekana kutumia komputa ,na kando ya komputa kuna simu, ameiweka juu ya meza ya rangi ya kahawia, na amekalia kiti ya rangi ya samawati, na nyuma yake kuna ubao wa rangi nyeupe.

Mikono wa binadamu unaonekana ukibonyeza tarakilishi huku kwenye skrini kuna sura ya watu tofauti ambao wanaonekana kuwa katika mkutano na wanaonekana kutabasamu katika eneo hilo.

Watu wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta na kupitia nyaraka. Mandhari ya nyuma yanaonyesha data na taarifa. Ikisisitiza mazingira ya kiteknolojia na uendeshaji wa mifumo ya mtandaoni. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya dijitali katika shughuli mbalimbali ikiwemo elimu na mafunzo.

Mwanaume anatazama kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza iliyopambwa na kando yake kuna kikombe cha kahawa. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mtu akichora ishara ya wazo mya.

Watoto wanaonekana wakifurahia uzoefu wa kujifunza kwa kutumia miwani ya uhalisia pepe. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika kuelimisha ambapo wanafunzi wanapata fursa ya kuchunguza na kuingililiana na maudhui ya kidijitali kwa njia ya kusisimua.

Kompyuta mpakato lina maneno kwenye skrini na nyuma yake kuna aikoni zinazohusiana na teknolojia na elimu inayosisitiza jinsi teknolojia inavyotumika kurahisisha na kuboresha upatikanaji wa elimu.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta mpakato kutazama somo mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato, kuna mwalimu mwanaume anayefundisha mbele ya ubao mweupe, huku nyuma yake kukiwa na rafu yenye vitabu. Hii inaashiria matumizi ya majukwa ya kidijitali.

Msichana mchanga amevaa vipokea sauti na kutumia kompyuta ndogo akitabasamu. Inaashiria ushiriki katika kujifunza kidijitali. Karibu naye, kuna kitabu na maziwa. Inaashiria mazingira tulivu ya masomo ya mtandaoni. Hii inawakilisha mwelekeo wa sasa wa elimu kupitia mfumo wa kielektroniki.

Vijana wanne, ambapo kuna msichana mmoja na wanaume watatu, wanaonekana kutumia kompyuta yao. Kuna wale watatu ambao wanaonekana kushirikiana na kujadiliana na kusaidiana wakati wanatumia kompyuta yao.

Wanafunzi wanaonekana wakiketi huku mwalimu amesimama na mbele ya wanafunzi kuna komputa iliyo juu ya meza ya kahawia. Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kumutumia komputa na wanafunzi wengine wanaonekana wakijifunza kwa kutumia vifaa vya kidijitali hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kielimu ya mtandaoni kwa masomo.

Watoto wawili wanaonekana wakitabasamu na kutazama kompyuta mpakato pamoja. Hii inaashiria matumizi ya vifaa vya kidijitali na majukwaa ya kujifunza mtandaoni, ikionyesha jinsi teknolojia inawezesha watoto kupata elimu za rasilimali za kujifunzia.

Mwanamke amekaa kwa kiti akitumia kompyuta mpakato kwa umakini. Inaashiria matumizi ya vifaa vya kidijitali na intaneti kwa ajili ya kujifunza, kufanya utafiti au kushiriki katika majukwaa ya ulio mtandaoni.

Hiki ni kielelezo cha dhana ya elimu mtandaoni ikiwa na kompyuta ndogo katikati, vitabu na vikombe vya kalamu kuwakilisha dhana za kujifunzia. Juu yakompyuta kuna ikoni zinazowakilisha masomo mbalimbali zikiahiria upana wa fursa za kujifunza kidijitali.

Mtoto amekaa mbele ya kompyuta anajifunza kupitia mtandaoni, amevaa vipokea sauti na anaandika, kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano wa video, unaoonyesha mwalimu akifundisha na wanafunzi wengine watatu wanafwatilia somo hilo.

Mwanafunzi anapata masomo mtandaoni kwenye kompyuta huku akichukua maelezo hii inaashiria jinsi mifumo ya dijitali inavyoendeleza elimu ya mbali ikiruhusu kujifunza kutoka mahali popote. Majukwaa haya ya kujifunzia kidijitali yanafungua fursa nyingi za masomo.

Mwanamke anaonekana akitumia komputa ndogo na kuandika kwenye daftari akionyesha jinsi majukwa ya kidijitali yanavyotumika kwa masomo au kazi anatumia teknolojia ya mtandaoni kwa ufanisi. Hali hii inaashiria ukuaji na kujifunza kwa njia ya mtandao na kufanya kazi kutoka popote.

Kijana anaonekana akisoma na kuandika akiwa amevalia vipokea sauti vya masikioni. Mbele yake kuna kompyuta ndogo. Anaonekana akitumia rasilimali za kidijitali kwa ajili ya kujifunza na anachukua maelezo muhimu. Hali hii inaashiria jinsi mfumo ya elimu ya kidijitali inavyowezesha elimu.

Wanafunzi watatu wa kike wamevalia sare za shule wakitumia kompyuta ndogo pamoja. Mmona wao anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini, huku wengine wakitazama kwa umakini. Hii inawakilisha matumizi ya teknolojia ya kidijitali na majukwaa ya kujifunza mtandaoni.

Kidole cha mtu kinaonekana kikugusa picha ya dunia iliyo ya teknolojia. Ishara mbalimbali za kielektroniki zinaonekana zikiashiria muunganisho wa kidijitali. Huu ni mfano wa jukwaa la kujifunza mtandaoni na uhusiano wake na ulimwengu wa kiteknolojia.

Mtoto mdogo wa kike anaonekana akitumia kifaa cha elektroniki ambalo ni kompyuta huku akigusa skrini na kuonekana picha ya ulimwengu. Hii inaashiria chenye jukwaa ya kidijtali na mifumo ya kujifunzia mtandaoni..

Mwanaume amevalia vipokea sauti vya masikioni na ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kushiriki kikamilifu katika mkutano mtandaoni, na anaongea akitumia ishara za mikono. Hii inaashiria matumizi makubwa ya majukwaa ya kidijitali.

Kundi la watu wanne, wanawake wawili na wanaume wawili, wanashirikiana karibu na meza wakitumia kompyuta ndogo, na kutumei haraka. Hii ni ishara kuwa matumizi ya teknolojia inasaidia katika mafunzo na kujadiliana.

Wanawake watatu wanaonekana kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo na kompyuta ya mezani. Wamekusanyika karibu na meza. Inaashiria matumizi ya teknolojia na majukwaa ya kidijitali katika kujifunza na kushirikiana.

Kijana ameketi kwenye meza akitumia kompyuta yake ndogo huku amevaa vipokea sauti vya masikioni na anatabasamu. Hii inaashiria matumizi ya majukwaa ya kidijitali na ya kujifunzia mtandaoni, ambayo yamekuwa muhimu sana katika elimu.

Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kipanya na kibodi, na mbele yake kuna mchoro wa kidijitali na ikoni mbalimbali za kiteknolojia. Inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali na zanaa ya mtandaoni katika mchakato wa kujifunza.

Wanafunzi wawili wa kike wanaonekana wakiwa darasani wakitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza. Wanashirikiana katika shughuli ya kielimu, wakitumia teknolojia ya kisasa. Hali hii inawakilisha jinsi mifumo ya kidijitali inavyoboresha uzoefu wa kielimu nchini.

Kompyuta mpakato, inatumika kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Kwenye skrini, kuna mwanaume anayetoa mhadhara au somo na upande wa kushoto, kuna orodha ya masomo za kozi hiyo, ikiwa na maendeleo ya kozi, kuonyesha kuwa imemalizika.

Mtu anaonekana kutumia kompyuta mpakato na juu ya kibodi kuna taswira za kidijitali zinazoashiria kujifunza mtandaoni . Kuna picha ya kichwa ya binadamu chenye balbu ya mwanga ndani yake ikiwakilisha mawazo ubunifu. Hii inaashiria jinsi kidijitali inatumika kwa ajili ya elimu.

Mwanafunzi anaonekana akitumia kompyuta kujifunza huku mwalimu anaonekana kwenye skirini kwa ashiria elimu ya kidijitali ,jukwaa hili linaunganisha wanafunzi na walimu likirahisisha upatikanaji wa maarifa hii inaonyesha pote ya kujifunza bila mipaka ya kizografia.

Binadamu anaonekana kutumia kompyuta ndogo na alama mbalimbali zinaonekana zikielea juu yake. Hii inaashiria jinsi teknolojia inavyorahisisha upatikanaji wa maarifa na ujuzi kupitia mifumo ya kielektroniki.

Mkono wa mtu unaonekana ukitumia kompyuta. Inaashiria jinsi teknolojia inavyotumika kwa masomo ya kidijitali na majukwaa ya kujifunza mtandaoni. Huu ni mfano halisi wa uwezeshaji wa elimu kupitia intaneti popote mtu alipo.

Simu hili lina maandishi ambayo inaashiria jukwaa la kidijitali la kujifunzia. Nyuma yake kuna skrini kubwa zaidi, lililoonekana kuwa na kiole sura cha kusomea. Hii inaashiria matumizi ya majukwaa ya kujifunzia.

Binti aliyevalia shati ya rangi nyeupe amekalia kiti ya rangi nyeusi na mbele yake kuna kompyuta ndogo ambayo anafinya ili kuweza kusoma. Pia, kuna kitabu na kalamu mbele yake anayotumia kuandikia.

Wanafunzi wanaonekana kutumia kompyuta ndogo ili kuweza kusoma. Wawili wanaonekana kucheka apo mmoja amevalia miwani ili kumwezesha kuona vizuri anaposoma yaliyokwenye kompyuta lake.

Wanawake wawili wanaonekana kutumia kompyuta ndogo kusoma. Mmoja wao amevaa miwani na aliyekaa kando yake ananakili yale ambayo amesoma kwenye mtandao kwenye kitabu kilicho mbele yake kutumia kalamu yake.

Bango kubwa ya rangi ya samawati na nyeupe yana maandishi ambayo yanaashiria kuwa kuna nafasi ambapo watu wanaeza pata makazi kwa muda kidogo na kando yake kuna barabara ambapo gari mbili yanaonekana, na pia kuna ukuta wa simiti uliozinguka katika eneo hilo.

Ukumbi huu umejaa wanafunzi walioketi kwenye viti vyekundu. Wanaangalia mbele kuelekea jukwaa. Unaonekana kuwa wa kisasa ukiwa na taa ya rangi ya samawati kwenye dari na inaashiria miundombinu ya elimu nchini ya kisasa.

Maabara kubwa ya komputa inaonekana ikiwa na safu nyingi za komputa tayari kwa matumizi. Eneo hili linaonesha miundo mbinu muhimu kwa ajili ya kufundishia na kujifunza teknologia. Huu ni mfano mzuri vifaa vya kisasa vinavyounga mkono elimu nchini.

Chumba hili lina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na kuna malazo ambayo yametandikwa na blanketi ya rangi nyeupe. Chumba hii huwakilisha miundombinu ya makaazi ya wanafunzi katika taasisi za elimu.

Bweni lenye vitanda vya ghorofa linaonekana wazi likionyesha sehemu ya makaazi ya wanafunzi. Inaangazia umuhimu wa miundombinu imara ya malazi kwa ajili ya elimu shirikishi. Mazingira salama na yenye utulivu ya bweni huwezesha wanafunzi kuzingatia masomo yao na kupumzika vyema.

Darasa hili lina meza, viti na rafu za vitabu, na chati ukutani. Hii inaonyesha miundombinu muhimu ya kituo cha elimu, ikiwemo samani za darasa, vifaa vya kufundisha na mpangilio unaowezesha kujifunza watoto wakiwa shuleni.

Watu wanaonekana wakijifunza kuogelea kwenye bwawa. Mwanafunzi mmoja anaonekana akijioesha na bodi ya kuogoelea huku wengine wakitazama. Hii inaashiria sehemu ya mafunzo ya kuogelea, ikiwakilisha miundombinu ya elimu ya burudani.

Chumba hili ni darasa ambayo yana ukuta ya rangi nyeupe. Kuna viti ya rangi ya samawati na dawati ya rangi nyeusi na dirisha lake linaonekana kupitisha mwangaza na pia yamepakwa rangi nyeusi.

Vitanda vya mbao vinaonekana kwenye chumba vikiwemo vitanda viwili vya gorofa vyenye magondoro ya rangi ya samawati. Vinaashiria malazi ya wanafunzi. Chumba kina madirisha na mapazia meupe yanayotoa mwanga kuashiria miundombinu ya shule na mpangilio huu unaonyesha jinsi nafasi za kulala zinavyotumiwa vyema katika taasisi za elimu.

Chumba hili linasakafu ya rangi ya nyeupe na karibu na mlango kuna kabatia ambalo ni la kuweka nguo na ya rangi ya kahawia, kwenye upande mwingine kuna dirisha ambao unasaidia kuleta mwangza kwenye chumba hili.

Chumba hili lina vitanda vya ghorofa ambavyo vinaashiria mabweni ya wanafunzi katika taasisi ya elimu. Hii inaonyesha sehemu ya miundombinu ya makaazi inayopatikana katika vituo vya elimu kama vile bweni.

Chumba hili ni darasa la watoto wadogo. Lina viti na meza ya rangi ya kijani kibichi, samawati, nyekundu na pinki. Kando yake, kuna meza na kiti ya rangi ya kahawia, na kuna maandishi kwenye ukuta.

Ukumbi huu ni mkubwa na lina viti vingi vilivyopangwa kwenye safu huku kukiwa na eneo la jukwaa kwenye sehemu ya mbele, inaashiria nafasi ya mkutano au mihadhara muundo huu mkubwa unaashiria uwepo wa kituo kikubwa cha elimu ya mafunzo.

Huu ni sehemu wa uwanja wa mpira wa kikapu, ni sehemu muhimu ya muundo mbinu na vifaa vya elimu, haswa shuleni .Uwepo wa uwanja unaashiria umuhimu wa mchezo na shughuli za nje katika maelelo kamili ya mwanafunzi katika shule.

Chumba hili ni maktaba ya shule. Lina rafu nyingi zilizojaa vitabu na mwanafunzi mmoja ameketi mezani akisoma. Hii inaashiria miundo mbinu muhimu ya elimu na inayota rasilimali ya kujifunza na nafasi tulivu kwa masomo na utafiti.

Chumba hili lina kitanda cha ghorofa ambapo malazi ya juu imefunikwa na blanketi ya kijani kibichi na la chini limefunikwa na blanketi ya rangi ya kijivu na kuna dirisha ambalo linapitisha mwangaza kwenye chumba hili.

Jengo hili lina ghorofa mbili na kuna maneno ambayo yameandikwa juu yake. Ni ya rangi ya kahawia na nyeupe. Hii inaweza kuwa jengo la utawala, bweni au kitibo cha tasisi ya elimu. Linawakilisha sehemu ya miundombinu vya elimu.

Wanafunzi wanashiriki mashindano ya riadha kwenye uwanja wa michezo wenye hema za watazamaji. Hii inaashiria umuhimu wa kuwa na vifaa bora vya michezo shuleni vinavyosaidia ukuzaji wa talanta mbali mbali kwa watoto wetu.

Watoto wamo darasani wamelalia meza, huo mwalimu wao amesimama katikati ya chumba hilo na kuta za darasa zimejengwa kwa mabati na zimewekwa mabango ya kujifunzia na ikionyesha hapa ni mahali pa elimu.

Jengo hili ni la chuo kikuu ambalo inaonyesha miundombinu imara inayohudumia elimu nchini na kando yake kuna miti na majani ya rangi ya kijani kibichi na kuna barabara ambalo lina lami.

Ukumbi huu ni mkubwa na unaonyesha kuwa shughuli mbalimbali za kielimu au burudani inaweza kufanyika katika chumba hili. Lina mabango na vitu tofauti. Hii inaashiria miundo mbinu bora ya kielimu inayoweza kutumiwa kwa mikutano au mafunzo.

Hili ni darasa la kompyuta zilizopangwa kwenye meza. Kila kompyuta ina (screen) inayoonyesha picha fulani, na kuna kibodi na kipanya. Kwa nyuma, kuna ubao mweupe. Hii inaashiria miundombinu muhimu ya teknolojia.

Wanafunzi wadogo wanatumia kompyuta kwenye maabara shuleni. Hii inaonyesha umuhimu wa miundombinu bora ya kielimu katika kutoa ujuzi wa kisasa. Upatikanaji wa vifaa vya teknolojia unaboresha mazingira ya kujifunzia na kuwaandaa watoto kwa maisha ya baadae.

Safu ndefu za rafu zimejaa vitabu zikiashiria maktaba kubwa. Njia katikati ya rafu yaelekea mbali ikionyesha nafasi iliyopangwa vizuri kwa ajili ya kujifunza. Hali hii inawakilisha miundombinu muhimu ya elimu inayotoa raslimali za maarifa.

Darasa hili lina viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safi. Ubao mweusi umeekwa mbele na madirisha kadhaa yanaonekana kando. Muundo wa paa unaonyesha paa la bati na linaashiria kuwa jengo hili ni sehemu ya miundo mbinu ya shule.

Hili ni darasa la shule, lina ubao mweusi mkubwa ukutani na meza mbele yake. Paa linaonekana kuwa la mbao na kuta zimepakwa rangi ya samawati. Kuna madirisha ambayo yanaingiza mwangaza kwenye darasa.

Huu ni ukumbi mkubwa wa michezo , ukiwa na uwanja wenye mistari ya kuchezea michezo mbali mbali kama vile mpira wa kikapu. Kuna viti vingi vya watazamaji vilivyopangwa kwa rangi tofauti, kuashiria uwezo wa kukaribisha idadi kubwa ya watu kwenye mchezo.

Darasa hili lina kompyuta. Lina safu za meza na viti vyenye rangi nyekundu na njano na kompyuta zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Kila kompyuta ina skrini na kibodi. Kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwangaza wa kutosha kwenye chumba.

Chumba hili lina mtu ambaye anaishi peke yake. Jokovu, televisheni, meza ya kusomea inaonekana na kando yake kuna kabati ya kuekea nguo na kwenye upande wa kulia, kuna dirisha na pazia inayoleta mwangaza.

Chumba hili linaonekana kuwa na vitanda tatu ya mbao. Hii husaidia kuhifadhi nafasi kwa nyumba na sehemu yake ya juu yana vizuizi ambavyo huzuia mtu anaye lala juu kuanguka chini.

Kitanda la ghorofa limewekwa katika chumba hili la rangi nyeusi na yana malazi na blanketi nyeupe yamewekwa na kando yake kuna dirisha ambalo linapitisha mwangaza kwenye chumba hilo.

Chumba hili inaonekana kua maabara. Ni safi na ina viti na kabati nyeupe yenye rangi kahawia kwenye kando. Inaonekana kua na vifaa yanayotumika kwenye sayansi kwa masomo ya wanafunzi.

Chumba hili lina vitanda viwili ya mbao ya ghorofa. Ina chandarua mbili ya rangi ya nyeupe na malazi ya chini ina blanketi ya rangi ya samawati na kuna meza ya samawati.

Chumba hili lina viti mingi ya rangi ya kahawia na yanaweza kukunjwa ili kuweze kukuwa na nafasi ya kutosha wakati wa kupita na pia inarahisisha kazi wakati wa kusafisha. Sakafu yake ni ya rangi nyeupe na madirisha inayopitisha mwangaza.

Chumba hili ni bweni. Lina vitanda viwili vya ghorofa. Vijana wawili wamekaa kwenye sehemu ya juu na mmoja amelala kwenye sehemu ya chini. Ina malazi ambayo yana shuka ya rangi ya samawati na kuna viatu chini.

Meza ya rangi ya kahawia na viti ya rangi nyeusi imepangwa kwenye darasa na kwa nafasi ili kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anaweza pita vizuri na kuketi vizuri bila kuskumana au kufinyana.

Chumba hili lina vitanda vingi vya rangi nyeupe na malazi ambayo yametandikwa na shuka ya rangi ya pinki. Juu yake kuna neti nyeupe na kwenye mlamgo umepakwa rangi ya samawati na kuna dirisha linaloingiza mwangaza.

Chumba hili lina meza ya rangi ya kahawia yanayoangaliana ili kuweze kuwa na nafasi ya kutosha na kando yake kuna dirisha kubwa yanayopitisha mwangaza. Pia juu yake, kuna stima ambayo imewashwa kwenye chumba hili.

Maktaba huu ni safi na ina sakafu ya rangi ya kahawia. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye kabati na mwanafunzi mmoja anaonekana kukalia kiti nyeupe huku akisoma kitabu iliyo kwa mikono yake.

Walimu na wanafunzi wanaonekana kuwa katika uwanja. Wamevalia shati ya rangi nyekundu wengine wamevalia kijivu na nyeupe. Kando yao kuna hema ya rangi ya nyeupe na kuna viti chini yao. Uwanja huu una nyasi wa rangi wa kijani kibichi.

Mwanafunzi na mwalimu wanaonekana wakitabasamu huku wakiangalia kompyuta mpakato. Mwanafunzi anaonekana kuwa na ulemavu na anajifunza kutumia kompyuta ili aweze kusoma kama wenzake.

Watu wawili wanaonekana kutumia ishara ya mikono kuzungumza, na mbele yao kuna meza ya rangi ya kahawia na kuna kikombe cha chai kwenye meza na kuna begi na miwani iliojuu ya meza na kuna dirisha iliona glesi ambayo inapitisha mwangaza wakutosha katika chumba hiki.

Wanafunzi wawili wa kike wamo darasani , mmoja wao akivaa barakoa. Wanafunzi hawa wanaonekana wakishirikiana kujifunza wakitumia vifaa maalum. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza yenye kusaidia ambapo mahitaji maalum ya kila mwanafunzi yanashughulikiwa.

Msichana mdogo anaonekana akijifunza lugha ya ishara na mwalimu wake. Ana furaha na hamasa katika mchakato wa kujifunza. Hii inaashiria umuhimu wa kutoa fursa za kipekee ya elimu, kwa watoto wenye mahitaji maalum, hasaa wale wenye changamoto za kusikia.

Wanawake wawili wanaonekana kucheza kutumia vijiti, mmoja ni mzee na mmoja anaonekana kuwa kijana ambaye ana mahitaji maalum na amevalia miwani. Hio humsaidia kujifunza kupitia kucheza na kuelekezwa na mwalimu wake.

Watoto wawili wanaonekana wakitabasamu, mmoja anaonekana kuwa na ulemavu wa uzehuzehu. Watoto hao wanahudhuria shule pamoja, hii inasisitiza umuhimu wa kutoa fursa sawa kwa kujifunza kwa wote. Mazingira haya yanaonyesha kukubalika na ushirikishwaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum nchini.

Mwalimu, anaonekana akimfundisha msichana mdogo kutumia lugha ya ishara. Inaweza kuwa, ana tatizo la kusikia au mawasiliano. Mwalimu anaonekana kufanya ishara wazi wazi, huku msichana akijaribu kuimba, kile ambalo anafunzwa.

Mwalimu ambaye ana ulemavu anaonekana akiwafundisha wanafunzi wake. Mtoto mmoja anaonekana akiinua mkono kuashiria ana swali. Hii inaonyesha elimu jumuishi ambapo walimu mwenye mahitaji maalum wanashiriki kikamilifu katika kutoa masomo.

Watu wawili waliovalia shati nyeupe wanaonekana wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana huku mwanaume akitabasamu. Lugha hii ni muhimu kwa watu wenye mahitaji maalum ya kusikia ikiwaruhusu kushiriki kikamilifu katika jamii na elimu. Matumizi ya mawasiliano haya yanaonyesha msaada kwa ujumuishaji katika mfumo ya elimu.

Kijana mwenye ulemavu anaonekana akitumia kompyuta mbele ya rafu ya vitabu. Hii inaashiria fursa za kujifunza kidijitali. Mazingira haya yanaonyesha mazingira jumuishi yanayowezesha elimu maalum. Hii inasisitiza umuhimu wa teknolojia katika kutoa elimu kwa mahitaji maalum.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi mdogo mwenye mahitaji maalum, ambaye ana shida ya macho. Anatumia mashine inayomsaidia kuandika. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu maalum na vifaa maalum ya kusaidia watoto wenye changamoto mbalimbali za kujifunza nchini.

Mwalimu wa kike ameketi na wanafunzi wawili na mmoja wa kiume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wanajifunza pamoja mezani, ishara ya kuwa mazingira ya shule jumuishi ambapo wanafunzi wenye mahitaji maalum wanashirikishwa.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi mwenye ulemavu. Wote wawili wanaonekana wakifurahia kujifunza herufi kutoka kwenye bango la alfabeti. Hii inaashiria jinsi elimu maalum inavyosaidia wanafunzi wenye mahitaji tofauti kupata masomo kwa njia zinazowafaa.

Kitabu hili hutumiwa na vipofu ili waweze kusoma. Mkono huu unaonyesha jinsi mwanafunzi anafaa aweke vidole vyake ili aweze kujua maneno yaliyoandikwa kwenye sehemu cha kitabu hilo na kusoma.

Mwanaume na msichana mdogo wanatumia kompyuta kibao pamoja. Msichana anaonekana kuwa na upungufu wa kiungo kwenye mkono wake wa kushoto. Mwanaume anaonekana kumsaidia msichana jinsi ya kutumia kifaa hicho ili aweze kusoma.

Mwanamke mzima na mtoto wa kike wanaonekana kutumia lugha ya ishara kuwasiliana. Wameketi kwenye bembea katika uwanja wa michezo. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalum na jinsi mawasiliano yanaweza kuwezesha kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Msichana mwenye ulemavu amekalia kiti cha magurudumu akishiriki katika shughuli za sanaa na mwalimu wake. Hii inaashiria elimu jumuishi. Wote wawili wanaonekana wenye furaha wakifanya kazi pamoja, ikionyesha umuhimu wa msaada na ushirikishaji.

Mwanaume anaonekana kusoma kitabu kwa watoto wadogo huku mmoja wa watoto hao wenye uwezekano wa kuwa na ulemavu akiwa na furaha na kushiriki kikamilifu. Hii inaashiria umuhimu wa elimu jumuishi na msaada maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Mwalimu anawafundisha watoto kuogelea jambo linaloweza kuwanufaisha watu wenye mahitaji maalum wa maendeleo ya kimwili na kijamii. Watoto hawa wanavaa vifaa vya kuogelea na wamefurahi kuashiria umuhimu wa mipango maalum ya elimu kwa wanafunzi wote.

Mikono ya mtoto inaonekana ikigusa maandishi ya nukta ,kuashiria kuwa mtoto huyu ni kipofu. Hii inaonyesha njia maalum ya kujifunza kwa wanafunzi wenye uhitaji wa kuona. Mfumo huu unawezesha kupata elimu wa maarifa kama wengine.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi mwenye mahitaji maalum darasani. Mwanafunzi anaonekana akifanya ishara ya mikono akitumia lugha ya ishara. Hii inaashiria umuhimu wa elimu jumuishi na mbinu maalum za kufundisha wanafunzi wenye ulemavu nchini.

Mwalimu anamfunza mtoto mdogo mwenye mahitaji maalum, aliye na uziwi. Anatumia bango lenye vokali za kiswahili na ishara za mkono zinazolingana. Mwalimu anaonekana akifanya ishara ya mkono kuashiria herufi "a ", na mtoto anajaribu kuiga.

Mwalimu anaonekana akimfundisha mtoto mdogo kwa kutumia kopyuta kibao kwa sheria ya jumuishi, mbinu hii inaonyesha mbinu za kisasa za kufundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum, ikijumuisha matumizi ya teknolojia. Mazingira haya yanaonyesha kujitolea kutoa fursa sawa za kujifunza.

Mwanafunzi mwenye ulemavu amekaa kwenye kiti cha magurudumu ,amezungukwa na wanafunzi wenzake na mwalimu anaonekana kumsaidia. Hii inawakilishaa ujumuishi katika elimu. Watoto wenye mahitaji maalum wanashiriki kikamilifu katika mazingira ya shule ya kawaida.

Watu wawili waliovalia shati ya rangi ya samawati wanaonekana kutabasamu. Wanashirikiana katika shughuli ya uchoraji. Mmoja anafunza mwenzake na ameshika brashi na mmoja wao anaonekana kuwa na mahitaji maalum.

Mtoto mwenye mahaitaji maalum amekaa kwenye kiti cha magurudumu akifurahia kuchora na mwalimu wake. Hii inaashiria ujumuishi katika elimu. Mwalimu anamsaidia mtoto kujifunza na kukuza kipaji chake akisisitiza umuhimu wa msaada wa kibinafsi kwa kila mwanafunzi.

Mwanafunzi mwenye ulemavu wa kimwili, amekaa kwenye kiti cha magurudumu akisukumwa, na mwalimu wake. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalum, na miundombinu rafiki kwa watu wenye mahitaji maalum katika vituo vya elimu.

Mwalimu anaonekana kumfundisha mwanafunzi mdogo wa kike mwenye mahitaji maalum. Anaonekana kuwa na ulemavu kiti cha magurudumu kikiwa nyuma yao. Wote wawili wameketi sakafuni na mwalimu anamwonyesha kitu kwenye kitabu.

Binti ambaye ana ulemavu anasoma kitabu akiwa kwenye kiti cha magurudumu akifurahia utulivu wa bustani elimu jumuishi inamuwezesha kupata maarifa bila vikwazo hii inaonyesha umuhimu wa kutoa fursa sawa kwa wanafunzi wote shuleni.

Mwalimu mwanamke anaonekana akimhoji mwanafunzi wakiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa mbele ya darasa wenye namba na michoro. Hii inaashiria umuhimu wa elimu, ujumuishi na msaada maalum unsitolewa kwa wanafunzi maalum.

Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto anayetumia kifaaa kutembelea, na wote wanatabasamu. Hali hii inaashiria usaidizi na uangalifu unatolewa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Usaidizi huu nawawezesha watoto hawa kushiriki kikamilifu katika mazingira ya kujifunza.

Darasa hili ni la wanafunzi na mmoja wao anaonekana akitumia mashine ya kuchapa. Hii inaashiria elimu maalum, hasa kwa wale wenye mahitaji maalum ya kujifunza kama vile matatizo ya kuona, ambapo vifaa kama hivi vinawasaidia kusoma na kuandika wakiwa shuleni.

Wanafunzi wanaonekana kukaa chini. Wengine wanatumia vitabu na kalamu kusoma. Kuna mmoja aliyekaa mbele, amevaa miwani meusi; anaonekana kuwa na ulemavu wa macho, anatumia kifaa maalum cha kumsaidia kusoma.

Mwalimu na mwanafunzi wanacheka wakiangalia kompyuta ndogo inayowasaidia kusoma na nyuma yao kuna vitabu ambayo yanatumika kusoma. Wamevalia shati ya rangi ya nyeupe.

Wanafunzi wanaonekana kukalia dawati ya rangi ya kahawia . Mmoja wao anaonekana kuwa na ulemavu wa macho na anatumia kifaa maalum kusomea. Kuna mwalimu ambaye amevalia nguo nyeupe amesimama kando yao akiwafunza.

Mwanafunzi huyu amevaa kifaa cha kusaidia kusikia kwenye sikio lake moja. Mbele yake, kuna vitabu ambayo anasoma na kuna mwalimu ambaye anamsaidia kutafsiri kile ambacho kinasemwa.

Watu wawili, kijana na msichana, wanatumia lugha ya ishara kuwasiliana. Hii hutumika sanasana kwa wale ambao wana ulemavu wa kusikia na kando yao, kuna maua ya rangi ya kijani kibichi.